Mtu huyu anaonekana kusimama kando kando ya bahari. Mkononi ameshika mfuko wa rangi kijani kibichi na kando yake kuna boti iliyo egeshwa anaonekana akiangalia mandhari ya jua kutua.

Wanadada hawa wamejitanda nguo nyeusi ama buibui nyeusi. Wameonekana kuketi kwenye viti na kungojea masharti kutoka kwa aliyo mbele anayewapea maagizo. Kando yao pia kuna vibamba vyeupe na vya...

Madera haya yameekelewa kwenye soko kwa ishara ya kwamba inauzwa. Kando kuna mchuuzi anaonekana akichagua kana kwamba amependezwa na moja. Pia kuna tundumbari ya rangi nyekundu.

Nyumba hii imejengwa kwa makuti chini yake kuna masofa seti zenye zimeekwa apo ili watu wapumzike. Kando pia kuna minazi yenye imezingira na kichaka cha kijani kibichi na mbele pia kuna ufuo wa bahari wenye mawimbi makali sana.

Kibanda hiki kinauza nguo za mtumba. Nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi na pia kuna nyumba iliyozingirwa na ukuta na ikona paa ya rangi ya kahawia.

Wanadansi hawa wako kwenye ukumbi kusherehekea mila zao. Wanaume wanaonekana wakivalia ama wakijitanda kwenye kiuno nguo nyeupe na nyekundu na nyeusi kuonyesha... na wanawake pia kujitanda vilivo, na kuna wapiga dansi na wapiga picha.

Feri hii iko kwenye kivuo cha pili cha kuvuka maji. Nyuma yake kuna feri ingine. Yenyewe ni ya rangi ya samawati, maji ni ya rangi ya kijivu kuashiria kwamba ni asubuhi.

Mawimbi haya yaonekana kupiga kwenye bahari ikiwemo asubuhi. Inaonekana kuja kwenye ufuo wa bahari wenye rangi ya cream na mchanga wenyewe kukualaini kana kwamba imeambiwa itulie.

Treni hii ya zamani inaonekana kupita kwenye reli yake. Nyuma imebeba mabogi mingi, kandokando pia kuna miti iliomea na kuna jumba la msikiti liliopigwa rangi nyeupe na minazi.

Washabiki hawa wa timu ya mpira wa kandanda wako kwenye uwanja. Mmoja yuonekana kubeba kibango juu ilioandikwa GOR MAHIA na kwa kichwa amevaa kofia ilioandikwa KDF. Kando yake kuna mwenye aliyebeba miwani. Wanakaa kushangilia timu.

Lori hili limeegeshwa kwenye nafaka ya kupakia vitu. Nyuma yake kuna vitu zilizowekwa ama kupangwa kwa utaratibu vya rangi nyekundu na pia kuna matairi ama kwenye ubavu wa nyuma wa gari hili.

Kalenda hii ya EID UL ADHA ina sheria wakati wa maombi Mombasa, pwani kuanzia Jumatatu tarehe kumi na saba mwezi wa sita, mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne.

Kituo hiki cha huduma, mbele kuna dawati ya mawasiliano. Kando kando kuna rafu unazoweka vitabu na pia jengo lenyewe liko na vigae za rangi ya cream na vingine rangi ya kahawia.

Ufukweni mwa bahari unaonekana taka likiwa limetupwa na maji ya bahari, nyuma yake kuna nyumba na pia kuna paa la makuti limezingirwa na minazi kando kando na miti ya kijani kibichi inayoonekana ikipigwa na baridi sana.

Mjini huku kunaonekana magari yakipita kwenye barabara na pia kuna tuktuk ilioegeshwa kando. Iko na rangi ya samawati na tondubari leusi. Kandokando kuna majumba ya ghorofa iliojengwa na kupigwa rangi nyeupe na rangi ya jivu.

Msikitini humu kunaonekana watu wawili wanaotoka, ishara kwamba wametoka kuswali. Wamevalia kofia ama walai ya rangi ya kahawia na pia chini kuvalia nguo nyeupe.

Matrela hizi ziko kwenye msongamano wa magari katikati ya barabara, kando yake kunaonekana lori linalokuja kwa kasi kupita kando kwa barabara ya vumbi na pia kuna misitu iliyotapakaa rangi ya kijani kibichi.

Minazi hii imemea kwenye mandhari mazuri ya pwani. Kando kuna kichaka ya kijani kibichi na chini kuna nyasi zimekatwa vizuri, na kando yake pia kuna slabu na taa zimewekwa kwenye barabara.

Daraja hili limejengwa juu ya bahari, mbele yake kuna vyuma vinavyosaidia ama kupea nguvu daraja hili. Katikati mwaonekana watu wakipita wakivalia nguo rangi kadha wa kadha.

Wazee hawa watatu wameshika ngoma kwenye mikono yao wanazipiga kanakwamba ni wakati wa utamaduni. Kando kando kuna viti vilivyowekwa vya wageni na nyuma kuna miti iliomea ya rangi ya kijani kibichi.

Mteja huyu anahudumiwa na mhudumu pale huduma. Amekalia kiti nyekundu, yeye mwenyewe amevalia nguo nyeusi na nwele nyeusi. Mkononi ameshika karatasi nyeupe. Kando yake kuna vitarakilishi na kompyuta.

Barabara hii inaashiria gari linakuja, kandokando kuna nyumba zimejengwa na makuti na pia kuna miti ya kijani kibichi imezingira na nyaya za stima zimepita juu na nyingine kuvuka barabara.

Kituo hiki cha huduma kiko Nairobi ambacho kinapeana huduma za kwanza, inaonekana watu wamepiga msafara wa lini wakingonjea kuhudumiwa. Moja akiwa ameshika mikono yake amevalia buibui ya rangi ya samawia na wengine wakiwa wameketi kando yake.

Rais, mkuu wa nchi ya jamhuri ya Kenya, daktari William Ruto akiwa ameshikilia bibilia, mbele yake kuna kipaza sauti, kando yake pia yupo bibi yake bi Racheal Ruto wakiwa wanaapishwa.

Ndege hizi zimetua kwenye kiwanja ndogo. Kando yake kuna nyumba za mapaa na kando pia kuna miti iliyotapakaa ya kijani kibichi. Uwanja wenyewe umekaa tulivu kanakwamba ni ishara ya ndege ingine kutua.

Wanadada hawa wanacheza mpira wa vikapu. Wamevalia sare tofauti ikiwemo ya samawati, nyingine nyeupe. Kando yao kuna mashabiki wanao angalia mpira na nyuma kuna gari ya rangi ya samawati na nyeupe.

Kanisa hili la trinity baptist Ukunda limejengwa na matofali ya bahari au matofali ya kuchongwa. Jengo lenyewe liko kandokando ya minazi na pia mlango ukapigwa rangi.

Jalala hili limewekwa kwenye sakafu linakaa rangi ya mtungi na rangi ya krimu. Mbele yake kuna mlango wa samawati na pia kuna ukuta wa rangi ya waridi.

Mashabiki hawa wako juu ya jukwaa. Wanashangilia wakinyanyua mikono zao juu na vibendera vya Kenya. Baadhi yao wanaonekana kuvalia nguo nyekundu na wengine wakivalia nguo za kijani kibichi.

Jumba hili limejengwa katikati ya msitu ulioko karibu na ufuo wa bahari. Unaonekana ukuta wa kuporomoshwa na maji ya bahari ama mawimbi yanayopiga. Kandokando kuna taka limetapakaa likiwa linaleta gugu.

Wafanyakazi hawa wa kituo cha huduma wako kwenye meza ambayo iko na kitambaa ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mwaname ameshikilia simu na kupiga picha. Na mbele kuna mwanamke anayetembea akiuliza maswali na wengine wakihudumiwa.

Daraja hili la Nyali bridge linaonekana kwa umbali. Chini yake kuna maji ya bahari, rangi ya samawati na kando kando kuna majumba ya gorofa na majumba ya chini na pia kuna boti linaloonekana kwa umbali.

Mhubiri huyu yuko kwenye jukwaa. Amevaa nguo nyeupe pepepe na amenyanyua mkono wake juu kando yake kuna kijana ameshika gitaa, amevalia koti ya rangi ya samawati. Mbele yake kuna umati wa watu wanaoskiza maombi.

Maasai hawa wawili, wako kwenye ufuo wa bahari. Wanaonekana wakitembea kutoka pande nyingine kuelekea pande nyingine. Kando yao, kuna mchanga wa bahari unakaa rangi nyeupe na maji rangi samawati na pia kuna maboti inayoonekana ikielea juu ya maji.

Minazii hii imemea kwenye jumba hili. Kando yake kuna nyasi za kijani kibichi na nyuma kuna nyumba imepigwa rangi ya cream inayokaa ya gorofa mbili na mawingi yanakaa ya rangi ya samawati.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Kenya Gor mahia wanashangilia, mmoja akiwa na ngoma yake na mti na mwingine akiwa ameshika mkono amekuwa ameshika picha na nyuma mwingine wakiwa na magari imewafuata wakisherekea.

Manyumba haya ya zamani ya Fort Jesus inaonyesha kwamba kulitanguliwa na wakoloni. Kando kando kuna mnara mrefu wa rangi nyeupe na pia kuna miti iliozingira ya kijani kibichi.

Trela hizi zenye tondubari ya rangi ya kijani kibichi zimeegeshwa kando kando ya barabara ingine ikiwa na miguu kumi na kando yake kuna vyuma vya rangi nyekundu vimeekwa chini.

Jumba hili la ukuu la mombasa linaonekana kuwa na mashimo, limepigwa rangi ya krimu na pia kando kuna maandishi ya kuonyesha uanzilishi wa jumba hili.

Sanamu hii ya kihindi inaonekana kuchongwa ikiwa ishara ya kuabudu mungu wao, mkono wa kulia ameshikilia ua na mkono mwingine ameshikilia goti. Shingo amevaa mikufu iliyo ya rangi kama vile manjano, nyekundu na kwa kichwa kujifunga kilemba.

Mama huyu anapiga simu nje ya msikiti, ameshikilia rununu yake kwenye masikio, amevalia nguo nyekundu na pia msikiti umepigwa rangi ya krimu na upande mwengine kupiga rangi ya samawati.

Kijana huyu mwenye kuvalia kofia na shati ya rangi ya samawati, anaonekana akitembea ufuoni mwa bahari. Mbele yake kuna miti mirefu na ukuta uliozingira nyumba. Kando yake pia kuna satellite na manyumba.

Duka hili lauza nguo. Kuna midume za nguo zilizopangwa mbele na nyuma kuna tank ya maji na minazi iliyomea. Kando kunaonekana maandishi ya "DIANI" ambalo ni duka la ujumla la kuuza vipuri kama vile, za gari, za kompyuta ama tarakilishi na pia kuna za simu.

Boti hili liko kandokando ya maji, liko tayari kuingia Kwa maji ili kuanza kufanya uvuvi wa samaki. Kando kando pia kuna taka zilizosanyika na mbele kuna maji inaonekana kusimama ya rangi ya mvuto.

Ufuoni mwa bahari unaonekana jiwe kubwa lililokuliwa na maji ya bahari yanayopiga kufuatia mawingu yanayokuja mazito. Kandokando kuna majumba na mikahawa ya leopard ama ya chui iliyojengwa.

Baharini humu inaonekana mawimbi makali yamepiga, kandokando kuna uchafu ama taka lililozoa na kuweka upande mmoja, maji yenye inakaa ya rangi nyeupe na mchanga rangi ya krimu .

Ufukwe wa bahari unakaa tulivu, kandokando kuna minazi na miti yenye imemea ya kijani kibichi. Mbele kuna tamaubare na kando ya bahari pia kuna mtu anatembea akiongea na simu akiwa amevalia shati nyeupe.

Waimbaji wa kanisa ya Mavuno Mombasa wakiwa mbele ya kanisa wakiimba na kutumbuiza watu kwa kuwafuraisha mioyo zao. Kando yao kuna mwenye anayepiga kinanda na pia kuna mwenye anayepiga na kushika microphone , kipaza sauti kwa mkono.

Maji ya bahari yako na rangi ya samawati hapo kando kuna mtu mmoja anaonekana amesimama akiangalia upande wa pili na ile ng'ambo nyengine kunaonekana nyumba zilizopigwa rangi nyeupe zikiwa zimesheheni kwenye ufuo wa bahari.

Viti hivi viko mwenye ufuoni mwa bahari vinaonekana kupangwa kwa utaratibu na viko na rangi tofauti ikiwemo rangi ya kahawia, rangi ya samawati na pia kuna paa la makuti.

Jikoni humu kunaonekana beseni ya maji ya mfereji. Kandokando pia kunaonekana nafasi ya kufanyia shughuli ikiwemo kupikia ama kukanda unga wa chapati na pia kuna kiyoyozi.

Waziri mkuu anaonekana kuwa anatabasamu anapowatembelea wafanyakazi wa kituo cha huduma. Kando yake amesimama na meneja anayemfanyia ishara ya kwamba hao ni wafanyikazi wake.

Watu hawa wamekaa chini na kuna wenye wanaendelea kutembea upande wa pili kuonekana kwamba ni asubuhi wako kwenye maandalizi yao ya kila siku. Pia sehemu ya pili kunaonekana tuktuk inayoenda upande mwingine.

Mawimbi haya makali inapiga kwenye bahari ikiwa rangi ya samawati na kuleta uchafu ama taka kwenye upande wa pili wa bahari ikiwemo vifuvu vya nazi na pia madafu, plastiki .

Trela hii imeegeshwa na inaonekana kubeba tinga tinga kubwa yenye rangi ya manjano na mbele kuna ghorofa ya inaonyesha kuendelea kujengwa na pia kuna mti wa mnazi.

Watu hawa watatu, wanaonekana wakiwa wameshika mbuzi. Moja akiwa amevalia kanzu na walahi kwa kichwa na mwengine akiwa amevalia shati nyekundu. Nyuma yake, kuna mwenye ameshika mbuzi nyeusi. Kandokando, kuna magari na tuktuk.

Wanawake hawa watatu wamevalia buibui leusi na kujitanda hijabu kwenye kichwa lakini mwenye aliye katikati amevalia dera ndani yake na mwenye aliye wa kulia amevalia dera la samawati.

Magari haya yanaonekana kwenda kasi upande wa pili. La kwanza likiwa la rangi ya samawati la pili likiwa la kijivu. Kando kando kuna minazi na miti ya kijani kibichi na pia kuna paa la nyumba lililojengwa kwa makuti.

Kanisa la jeshi la wokovu wanaonekana wakipita kwa utaratibu ama kwa muundo unaofaa. Mbele yao wakiongozwa na mkuu wao na kuvaa nguo rasmi ambayo ni kofia nyeupe, koti na suruali nyeupe.

Katibu mkuu wa mpira wa timu ya Ulinzi stars akikabidhi mchezaji mpya na kumwasilisha mbele ya umati na kumkabidhi jezi ya rangi nyekundu ishara ya kwamba wamekubaliana maktaba wa kuanza kucheza ama kandarasi ya mpira kuanza.

Bandi la makuti limezingirwa na miti nyuma yake ya kijani kibichi. Kando kando, kuna mitungi ya maji kuashiria kwamba ni jumba la kubadilisha nguo wakati mtu anapoenda kuogelea.

Taulo hizi zimepangwa kwenye rafu. zinaonyeshwa kuwa ziko sokoni na kila mmojawapo ikiwa na bei na pia zimepangwa kulingana na rangi zake kama vile rangi nyeupe, rangi ya kahawia na rangi ya kijivu.

Rafu hizi zinaonyesha kukuwa na vitafunio badala, zimepangwa kwa utaratibu kutoka kwa rafu ya juu, ya chini, ya katikati na ya mwisho na zinakaa rangi nyeupe, rangi ya manjano na rangi ya samawia .

Tuktuk hii imeegeshwa kwenye jengo kubwa na inakaa rangi ya manjano na tonobari ya rangi ya kijivu, mbele yake kuna muundo jumba la kiarabu.

Jumba hili la kanisa linakaa kutulia. Kuna maviti na pia kuna mahali mhubiri anapopea watu ibada. Kunaonekana mtu akipita upande wa pili akivalia nguo nyekundu kanakwamba anafanya usafi kwenye kanisa hili.

Mitungi hii ya gesi inaonekana kuwekwa inje ishara ya kwamba inauuzwa. kando yake kuna sanamu na pia kuna magodoro inayouzwa na mfanya biashara huyu. Juu yake kuna milingoti ya stima.

Mama huyu amevaa rangi ya nguo nyekundu. Kichwani mwake ameweka wigi nyeusi na pia anaonekana akinyosha kidole kuashiria ya kwamba anzungumza. Kando yake kuna wamama na wababa walio keti nyuma yake na wamevaa kofia za rangi nyekundu.

Wanadada hawa watatu, wanaonekana kubeba mtungi ya rangi ya manjano kwa vichwa. Wanatembea upande wa pili wenye miti iliyetapakaa ya kijani kibichi. Kandokando, kuna mahali maji ya msamba imekwama na pia kuna boti.

Gazeti hili linaonyesha ratiba ya waislamu kusali mnamo 12/01/2005 kama ilivyo Nairobi, Mombasa, Kisumu, miji tofauti tofauti na masaa ya kusali, kufungua na kufunga.

Meli hii imetia nanga kwenye bandari, kando kando kunaonekana shehena imebebwa na vireni vilivyoweka mikono ili kuonyesha kupakua. Maji yenyewe imetulia bahari ya rangi samawati.

Nazi hii imemea kando ya magugu ya bahari. Kando kando kuna ukuta unaoonekana ukiporomoka. Chini kuna sakafu iliopigwa na nuru na pia kuna nyasi zilizomea.

Mkurugenzi huyu anaonekana kusimama na kuongelesha wafanyakazi wake. Kando kando kuna watu wenye walioketi kuvalia nguo rasmi za kazi shati nyekundu na suruali nyeusi naye mwenyewe kavalia suti.

Mkahawa huu ulizingirwa na mavyuma na vikapakwa rangi nyeupe na mbele yake kuna minazi na makuti na pia kuna mnara wa gedi unaoonekana karibu na bahari.

Feri hizi mbili, zenye rangi ya samawati zimetia nanga kwenye ufuo wa bahari zikionyesha kwa mbadala watu wakiingia na kutoka wakati moja.

Msikitini humu kunaonekana mtu mmoja akiswali, amevalia kanzu nyeupe na kofia yake nyeupe ni masaa ya kuenda kuswali. Juu yake kuna feni inayozunguka kuashiria ya kwamba ni wakati wa joto.

Mama huyu anaonekana kutoka shambani, amebeba jembe kwenye bega na chini amejifunga kikoi. Mbele yake kuna mti wa rangi ya kijani kibichi na kwa mkono wake wa kulia kuna nyumba iliyokandwa na iko na paa la makuti.

Shehena hili liko na bidhaa zilizopangwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Juu yake kuna rangi iliyoko ya rangi nyekundu na chini kuna sakafu ya rangi ya dhahabu.

Feri hizi mbili zinaonekana zikivuka mkondo wa maji. Moja ikibeba watu, lingine, ikibeba magari na pikipiki. Zimepakwa rangi ya samawati na juu rangi nyeupe.

Taa hizi zinawekwa kwenye mahali pa kupitia. Ziko na bulb nyeupe na pia kuna miti iliopandwa kando kando. Mandhari inakaa mazuri ya kijani kibichi na miti mirefu hapa na pale.

Tuktuk ya rangi nyekundu inaelekea kwenda upande wa pili na mbele kuna barabara ineendelea kwenda mbele. Kando kando kuna majumba na pia kuna benki kuu ya kenya na pia kuna minazi iliyomea na miti ya kijani kibichi.

Watu hawa wako kwenye ufuo wa bahari. Wanaonekana kujawa na furaha ili kusherehekea siku zao za wiki hapa. Kando kando kuna boti lililo la rangi ya samawati na manjano.

Watu hawa wamesimama wakiongeleshana. Mmoja amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Kando kuna watoto wanacheza na wengine wanaonekana wakikanyaga ua na pia kuna miti mirefu na jengo kuu la kanisa likiwa ni vioo tupu.

Gitaa hizi ziko sokoni. Kila moja iko na bei yake na zimepangwa kwenye rafu. Upande mwingine kunaonekana mablanketi na vitu za kujifunikia wakati wa kulala.

Wachezaji mpira wa kikapu wanaonekana wakimenyana. Moja akiwa katikati amevalia sare rasmi nyeupe na wengine kuvalia samawati. Kando pia kuna mashabiki wanaoshangilia timu hizi kwa dhati.

Meli hii inaelekea kituo cha pili kunoa nanga. Imebeba elfu ya watu ambao wamepangana laini na mbele Kuna polisi anayeshika doria. Juu yake kuna naodha anayeiendesha .

Minazi hii imetapakaa kwenye ufuo wa bahari, na pia kuna taka iliyoko chini ya rangi nyeusi, na nyumba za makuti zimejengwa huku na pia kuna neti ya mpira wa voliboli.

Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha kanakwamba wameshinda mchezo wao. Wanaonekana kuinua mikono juu na vibendera vya Kenya vikiwa juu. Wengi wao wanakaa vijana ambao wanatabasamu.

Mtu huyu anatupa taka kwenye ufuo wa bahari kando kando, kuna mchanga pia nyaya za watu zilizo pita na kuna minazi mirefu zilizo zingira jumba hili yenye paa la makuti na miti ya kijani kibichi.

Ufuoni wa bahari kunaonekana nyayo za watu na pia kuna gate ya volleyball . Kandokando kuna miti iliyotapakaa na pia kuna nyumba zilizojengwa kwa kutumia mabati ama matawi ya mnazi, pia kuna jumba linaloonekana kwa umbali.

Hili ni jengo kuu la Lamu kisiwa cha lamu likikaribisha watalii wanaozuru. Wanaonekana wakivalia nguo zao nyepesi na kofia kwa kichwa ili kupunga jua na miwani. Kandokando kuna shehena iliyosimamishwa.

Washangiliaji hawa wanaonekana kufurahia jinsi kwamba timu yao imeshinda. Aliyeeko katikakati ameshika simu na mkono wake wa kulia, kando yake, na kuwa na mashabiki wengine waliojipaka rangi za Kenya.

Bwawa hili la kuogelea linaonekana maji rangi ya samawati. Kando yake kuna ndege mweusi na pia kuna sanduku la rangi ya kahawia. Mbele yetu kuna majumba meupe na pia kuna maviti ya rangi ya samawati.

Bridge hili limejengwa juu ya bahari likiwa na nguzo mbili zenye zimeshikilia na juu yake pia kuna magari inaonekana ikipita kando kando kuna kichaka na pia kuna manyumba, na ma billboard za kuwekelea matangazo.

Ndege hii imetua kwenye uwanja wa ndege, kando kando inaonekana mtu akitembea na pia kuna tingatinga iliyoenda kuunganisha ilikuivuta upande wa pili na kuna manyasi zilizomea na miti ya kijani kibichi.

Wacheza ngoma hawa wa asili waonekana kueleza utamaduni. Mstari wa mbele ukiwa wa wanawake wanaovalia mavazi ya rasmi, upande wa nyuma wakiwa wanaume wanao wainama na kupiga ngoma.

Gari hili limeegeshwa kando kanakwamba linangoja watu wapakue vitu vilivyo juu. Kando yake kunaonekana kiwanda kikuu na gari lenyewe liko na magurudumu zaidi ya kumi.

Maji ya bahari yametulia tuli. Kando yake kuna maboti yanaonekana yakivuka upande mwengine na pia kuna kichaka kilichozingira bahari ya kijani kibichi. Upande ule wa pili kunaonekana majumba yenye rangi nyeupe.

Bomba hili la maji la rangi ya majani kibichi liko juu ya maji yanayopita chini ya rangi ya mchanga na limezingirwa na ukuta.

Raisi mkuu wa nchi ya Kenya Daktari William Ruto, akiwa na judge mkuu Martha koome na speaker wa bunge mkuu Moses Wetang'ula, wanaonekana wakibeba repoti ya mwaka ya mahakama.

Bango hili linaonyesha ratiba ama masaa ya kuingia kanisa la Mombasa Cathedral. Kuanzia saa moja asubuhi ibada ya kizungu, saa tatu ibada ya kiswahili, saa tano ibada ya kizungu ya vijana na saa kumi na mbili jioni nyimbo za ibada.

Magari haya, yanaonekana kutoka upande wa pili wa Likoni na kuelekea mjini. Pia kuna sanamu ilioko kando na watu wenye wameketi na wengine kuendelea kuuza bidhaa zao. Msikiti imezingira wakala.

Ufuoni mwa bahari kunaonekana miguu au nyayo za miguu zilizopita na kandokando kuna mashimo na pia kuna wadudu wanakaa rangi nyeusi kuonekana kwamba walikuwa wamepita usiku ama kuamkia asubui.

Gari hii la kubeba mizigo mikubwa mikubwa liko kwenye kituo cha mafuta na kuna watu wawili walioko nje wanaendelea kuinyonyonza mafuta ndani ya gari hili.

Umati huu wa watu uko katika kanisa la MAVUNO Mombasa. Mbele yao kuna mwongozi wa nyimbo za injili na wengine wamesimama kwenye viti vya rangi ya kijani kibichi.

Makao haya ni ya serikali kuu. Kando yake kuna bahari iliyoonyeshwa na ikizingirwa na miti na pia kuna majumba ya kupigwa rangi nyeupe na ingine rangi ya kirimu. Iko kwenye Fort Jesus ya huko Mombasa.

Mtu huyu, ako juu ya nyumba akiendelea kupaka rangi na mwengine ameshikilia chini ya ngazi. Katikati kunaonekana tuktuk ikipita na magari yameegeshwa kana kwamba ni wakati wa adhuhuri.

Feri hizi za rangi ya samawati ziko kwenye kituo cha kuvukia cha Likoni, ingine ikionekana ikibeba watu nyingine ikiwa imebeba magari na tuktuk.

Feri hii kwa jina ya MV-Magongoni imesimama na kuna watu wanaoinga na pia kuna magari. Kwa ghorofa za juu, hapo ndo nahodha anapatikana.

Jumba hili la kihistoria likitengezwa kupitia ama kufuatia mawimbi makubwa ya maji yaliyopiga kutoka baharini ,muda baada ya muda au kurudia ikafanya ama ikaendelea kukula ukuta mpaka ikachimbika ikakuwa mashimo mashimo.

Watu hao wako nje ya msikiti wamevalia mavazi yao rasmi ikiwemo kanzu, na kofia ya wallahi wamesimama nje ya tonobari na mbele yao kuna nyumba kuu la msikiti liliopingwa ama kupakwa rangi ya cream .

Maboti haya yako kando kando ya ufuo wa bahari. Yakapakwa rangi nyeupe na chini kapakwa rangi ya samawati. Mbele yake kuna vyumba vya makuti na kando kuna miti ya minazi imemea.

Stanza hili la jeshi la wokovu wanaonekana kubeba vibendera na kutembea kwa utaratibu. Kando yao kuna mwenye amesimama kana kwamba anawapea maelekezo na kuna wenye wanaopiga tarumbeta kuvalia nguo rasmi nyekundu na nyeusi .

Sign post hii inapea maelekezo ya jinsi ya kuingia kwenye ufuu wa bahari kama vile asubuhi kutakua na mawimbi yako juu na masaa yake na pia mawimbi yakiwa chini na masaa yake. Pia adhuhuri masaa yake ikapeanwa na namba za simu.

Timu hii ya wanamvinyo wa Tusker inaonekana kuenda mapumzikoni ama kumaliza mpira na wanapokea maagizo kutoka kwa alio katikati yao na wameshikana viuno. Wamevalia sare rasmi ya manjano na vipande vyeusi.

Mtu huyu mwenye kuketi mbele ya gari anapiga picha kwenye bawa. Anayonyesha jumba lenye paa la rangi ya nyekundu, kando kando kuna miti ya kijani kibichi na pia kuna maandishi yaliyochapwa kuonyesha kua hii ni mahali pa kukulia ama pa kupumzikia.

Ndege hii nyekundu na nyeupe imeegeshwa kwenye maegesho yake rasmi. Kando yake kuna majumba ya ghorofa kanakwamba ndo mahali watu wanapoishi ama mfanyakazi.

Uwanja mkuu wa ndege wa Malindi unaonekana kuwa tulivu. Hakuna ishara ya watu kupita. Kandokando kunaonekana ua wa maua yenye yamepandwa kwenye ustadi na pia kuna michirizi ya magari kuonyesha barabara upande wa pili.

Wanadada hawa wa mpira wa vikapu wanakabiliana ana kwa ana, mmoja akiwa ameshika mpira akivalia sare nyeupe na mwingine akivalia rangi ya samawati. Kando kando kuna mashabiki wanaoshangilia na mwingine ka keti chini ya ukuta.

Jumba hili limejengwa na paa la makuti na chini pia kupigiwa na vikore. Kandokando, kuna mti uliomea na pia kuna bango lililoandikwa Stella ambalo ni la kufanyia mtu masusi ya mwili.

Msikiti huu umejengwa kwenye mandhari tulivu, mbele yake kuna maua yaliyopandwa kwa bustani na pia kuna nyasi zilizomwagiliwa maji na kumea kizuri. Kando yake, kuna gingo la stima na pia kuna madirisha yaliyoundwa.

Nyumba hii ni ya kukanda. Juu iko na paa la makuti, na iko na matupe ya rangi ya kahawia na ingine rangi ya kijivu. Kando pia, kuna bwawa la maji, na mbele kuna vibanda na miti.

Meli hii, imenoa nanga kwenye ufuo wa bahari. Inaonyesha kupakua mashehena zenye rangi kadhalilka ikiwemo samawati na nyekundu na ya kijani kibichi. Zinapakuliwa na kuwekwa kwenye trela.

Kasisi huyu yuko mbele ya kanisa akihubiria watu. Ameshikilia kipaza sauti na ameva shati nyeupe na suruali nyeusi. Mbele yake kuna wahubiri walioketi wakimsikiza kwa makini.

Jumba hili la zamani lilitumika na wareno waliokuja Kenya kupigana vita. Kunaonekana mashimo na miundo mbalimbali ya kuweza kuchungulia adui wakiwa upande wa pili.

Ufuoni mwa bahari, kunaonekana nyayo za watu kupita. Kando yake kuna boti linaloelea kwa bahari juu na maji ya rangi ya samawati na mchanga wa nyuki wa rangi ya cream . Mbele kuna watu wawili wanaotembea, kando kando kuna msitu wa kijani kibichi na miti iliyomea.

Kituo hiku cha mabasi na matatu pale Voi kinaonyesha matatu zikiwa zimeegeshwa kungojea abiria. Kando inaonekana watu wakipita wakielekea upande wa pili na maduka ama majumba ilioko na duka la madawa.

Matatu hii iko kwenye mji kuu wa Mombasa. Inabeba na kushusha abiria. Kando kando kuna tuktuk ambayo inaelekea upande wa pili na pia kuna watu wanaotembea kwenye barabara hio.

Kwenye nyumba ya ibaada au kanisa, kandokando kuna viti vilivyo bila watu. Mbele kuna vigae vilivyowekwa kwa kanisa, na pia kunaonekana kwa umbali msalaba.

Daraja hili refu limevuka upande wa pili wa bahari. Katikati kuna maji inayoonekana ikipita kwa mkondo na maboti na pia kuna kichaka kilichotambaa cha rangi ya kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari panaonekana kukuwa tulivu kanakwamba ni picha iliopigwa mchana. Kandokando ya bahari kuna miti ya kijani kibichi na nyumba zimepotelea katikati.

Jumba hili lenye rangi ya krimu. Kando yake kuna gari leupe lenye tondubari ya rangi ya jivu na kuna miti iliomea mbele ya jumba hili.

Mtu huyu anatembea kwenye upande wa pili kwa ufuo wa bahari. Kando kando kuna taka lililozoa na nyumba za makuti na miti iliyoweno kando kando ya bahari. Amevalia shati la samawati na kinyasa.

Shabiki huyu amenyanyua kibendera cha timu ya mpira ya bandari iliyoko pale Mombasa kando yake, kuna mashabiki wengine waliosimama kwa uwanja ili kupiga dua na kuwashukuru wachezaji.

Pikipiki hizi mbili zimeegeshwa kwenye jumba kuu la posta ya Nairobi. Kando yake kuna magari yanayopita na pia kuna wahudumu wanaotembea na mwingine ako mbele ameketi kwenye kiti.

Watu hawa wako kanisani, waonekana kuketi kuashiria kwamba wako kwenye maombi. Kandokando kuna fani zinazozunguka na pia ukuta wenyewe umepigwa rangi ya manjano na krimu.

Feri hii iko kwenye kivuko cha Likoni. Inaashiria kubeba magari, teksi, watu na inaenea juu ya maji. Kandokando, kuna ingine yenye imeegeshwa.

Ua hili limewekwa kwenye makuburi. Kando kando, kuna michoro iliyoandikwa na ikapakwa rangi nyeupe na pia kuna nyasi za kijani kibichi na mbele kuna mtu amesimama.